Watu wawili wanaoonekana kama wanaume wamevaa barakoa, wamevaa nguo nyeupe, wanaweka maziwa kutoka kwa mashini na wanaweka kupitia kwa kichungi ya color ya manjano.